Mwanafunzi huyu anaosha mikono kutumia sabuni na maji inayotoka kwenye tanki lililowekwa juu. Kuna beseni lililowekwa kuzuia maji yasije yakamwagika chini.